Eneo la kuchimba mafuta au gesi lenye mitambo mikubwa na vifaa vingi. Sehemu ya kati kuna jukwaa kubwa la kuchimba visima lenye rangi nyekundu na nyeupe, likisimama wima na kuwa kitovu cha eno hilo.

Nguzo mbili za mbao za umeme zilizosimama wima zikiwa zimeshikilia transformer kubwa ya umeme. Transformer hiyo ina rangi ya kijivu iliyokolea au nyeusi na imewekwa juu ya miundo ya chuma iliyoshikiliwa na nguzo hizo.

Kituo cha umeme au kituo kidogo za kusambaza umeme una transfoma kubwa yenye rangi ya kijivu nyeusi ikiwa na tanki kubwa juu yake na na feni na kupozea upande. Transfoma hii imewekwa juu ya sehemu iliyojaa changarawe.

Nguzo kubwa ya chuma ya umeme inayotumika kusafisha umeme wa juu. Nguzo hiyo imetengenezwa kwa muundo wa kimiani wa chuma na ina waya nene za umeme zilizounganishwa kupitia vigae vya kuami.

Kituo cha kupooza umeme chenye miundombinu mikubwa na sasa. Kituo hiki kimejaa nguzo ndefu za metal ,waya nene za umeme na vifaa vingine vya kupooza na kusambaza umeme. Jengo ndogo jeupe linaonekana upande wa kushoto.

Nguzo za umeme au mawasiliano iliyojaa nyaya nyingi zinazobishana na kukatisika. Nyaya hizo ni nyeusi na zimeunganishwa kwa njia isiyo nadhifu. Zikionyesha mkusanyiko mkubwa wa miunganisho.

Kituo cha kuzalisha nishati pengine cha joto ardhi au kiwanda. Katikati kuna miundo mikubwa ya metal kama vile matangi ya mviringo na mabomba yaliyofunikwa yaliyolala na kusimama wima.

Jengo refu la kisasa linaloonekana kuwa jengo ya ofisi au makazi ya kifahari. Jengo lina kuta za rangi ya kahawia na kijivu ikiwa na madirisha makubwa ya kioo iliyo na rangi ya kijani kibluu yanayoakisi anga.

Kituo cha kupoza umeme au kituo cha usambazaji nishati kikionyesha miundo mikubwa ya chuma na vifaa vya umeme. Kuna minara mirefu ya chuma inayobeba nyaya za umeme na transfoma kubwa zinazotumika kubadilisha viwango vya volteji.

Kundi la wanafunzi wengi wao wakiwa wamevaa sare za shule wakiwa wamekusanyika karibu na watu wa heshima kadhaa. Wanafunzi hao wanaonekana kushiriki katika shughuli ya kilimo au bustani ,kwani kuna mmea mkubwa wa majani unaofanana na mboga.

Nyati au ng'ombe mwenye pembe ndefu akiwa ndani ya uzio labda katika hifadhi ya wanyama au shamba. Mnyama huyo ana rangi nyeusi au kahawia iliyokolea na pembe zilizopinda kueekea nyuma na pembeni.

Kolaji ya picha sita zinazoonyesha mandhari tofauti ya asili ya mazingira pengine yakiwasilisha maeneo ya shamba au maeneo ya kijijini. Upande wa kushoto kuna eneo lenye nyasi ndefu na majani mengi ya kijani.

Kundi la watu wakitembea kwenye barabara ya udongo iliyonyooka juu ya kilimo wakiwa wameelekea kwenye mitambo mikubwa ya kuzalisha umeme kwa kutumia upepo. Kuna mitambo mitatu mikubwa ya upepo inayoonekana wazi.

Kifaru akiwa katika mazingira ya asili labda hifadi ya wanyama pori au bustani ya wanyama. Kifaru hicho kina rangi ya kahawia na kina pembe kubwa iliopinda mbele. Kifaru huu kinaonekana kikiinama chini labda likichunguza aridhi au kutafuta chakula.

Mandhari ya jumla ya mto unaopita eneo la makazi duni au jiji lenye uhaba wa miundombinu. Mto huo unaonekana kuwa umechafuliwa sana na taka, kando ya mto kuna mirundo mikubwa ya takataka mbalimbali.

Ndege wawili wanaofanana pengine wa species moja wakiwa wamesimama kwenye ardhi yenye mawe na nyasi. Ndege hao wana manyoya yenye madoa meusi na meupe na wana miguu mirefu na miebamba ya rangi ya njano.

Kundi la twiga, baadhi wakiwa wakubwa na wengine wadogo katika hifadhi au kituo ch wanyama ambapo wageni wageni wanaeza kuhudhurina nao. Kuna twiga watatu wanaonekana wazi.

Ndege mrembo mwenye rangi angavu ameketi kwenye tawi la mti lenye majani mabichi, ana rangi ya manjano kali sana kwenye kifua na tumbo lake. Ana michirizi nyeusi na kahawia kwenye mgongo na mbawa zake. Kichwa chake kina rangi ya njano iliyochanganyika na michirizi ya kijivu au nyeusi.

Kundi la wanaume baadhi wakiwa wamevalia nguo za kazi au sare wakifanya kazi katika shimo kubwa la udongo. Kuna bomba kubwa la rangi ya kijani limewekwa wima shimoni na baadhi ya wanaume wako ndani ya shimo wakifanya ukarabati au ujenzi wa bomba hilo.

Maporomoko madogo ya maji yaliyopita katikati ya miamba mikubwa na mimea mingi ya kijani kibichi ikionyesha mandhari ya asili na tulivu. Maji yanatiririka chini kutoka sehemu ya juu yanapita kwenye miamba mirefu na kutengeneza visima vidogo.

Barabara yenye magari mengi yaliyosimama kwenye foleni ikiashiria msongamano wa magari ,kuna watu wakitembea kando ya barabara na baadhi ya majengo yanaoonekana kwa mbali. Nyuma ya barabara kuna miti mingi ya kijani kibichi.

Eneo kubwa lililojaa taka na uchafu likionyesha mazingira ya makazi duni au jaa la taka. Mtu mmoja akiwa amevaa kofia na nguo za kawaida anaonekana akichakata au kutafuta vitu katika milundo ya taka hiyo.

Mchoro mkubwa wa uso wa mwanamume mwenye asili ya kiafrika ukipamba ukuta wa jengo la jiji. Mchoro huu una rangi nyingi na mifumo ya kisanii, na unaonekana kuwa wa kisasa. Upande wa kushoto wa mchoro kuna maneno yaliyoandikwa.

Eneo la makazi duni au mtaa wa mabanda likionyesha bayana changamoto za kimazingira na usafi. Kuna mfereji au kijito kidogo kilichojaa taka, uchafu na maji machafu kinachopita katikati ya mimea iliyostawi ovyo.

Chui ambaye ana manyoya yenye madoa meusi na rangi ya kahawia njano ambayo ni tabia yake. Macho yake yanaonekana kuwa ya bluu kijivu na yanaonyesha kutazama kwa makini anaonekana kuwa karibu na wingo na pua yake na baadhi ya masharubu yake yanaonekana wazi.

Kijana mwanaume aliyesimama katikati ya bustani ndogo. Anaonekana kuwa amevalia mavazi ya kazi. Amevalia kofia ngumu ya njano, fulana ya kijani kibichi yenye kuakisi mwanga, suruali ndefu nyeusi na boot ndefu za njano.

Simba jike akiwa ameketi juu ya jiwe kubwa akitazama mbali, simba huyu anaonekana katika mazingira ya asili yenye nyasi ndefu za kijani .Kwa mbali nyuma ya simba kuna mandhari ya jiji yenye majengo marefu.

Mkono wa fundiakiwa amevaa glavu za kijivu akifanya kazi ya kuunganisha mabomba makubwa ya buluu. Kuna mkono wa fundi unashika kifaa, labda anaimarisha kwoliti au kuilegeza wakati wa ufungaji au matengenezo.

Mazingira ya makazi duni ya mtaa wa mabanda labda nchini Kenya kutokana na hali ngumu ya maisha. Msichana mdogo amevaa sare ya shule akipita kwenye njia chafu na yenye matope, iliyojaa maji na takataka.

Mwanamke akifanya kazi katika mazingira ya maji machafu labda akisafisha au kukusanya vitu kutoka kwenye mto au mkondo wa maji amevaa shati la rangi ya zambarau na suruali ya kijivu. Amekaa ndani ya kikapu kikubwa cha ufumaji.

Eneo la bustani ndogo iliyo na mazingira tulivu iliyoko katikati ya majengo au mikahawa. Katikati ya bustani, kuna miti mirefu mikubwa yenye majani mabichi mengi na chini yake kuna bwawa ndogo la maji.

Kudni la watu wa kimaasai wakifanya densi ya kuruka inayoitwa, doom. Wanaume wawili wako hewani wameruka juu, mmoja wao akiwa amevalia nguo nyekundu na vazi la manyoya kichwani. Wengine wamesimama wakiwatazama na kuwashangilia.

Bomba kubwa la bluu likiwa linabebwa. Inaonekana kuwa ni bomba la chuma na lina uzito mkubwa. Kuna mashine ya manjano, labda trakta au korongo inayoonekana juu ya bomba. Kuna mtu anayeendesha mashine hiyo.

Swara ambayo anaonekana kuwa impala akitembea kwenye eneo lenye udongo au mchanga. Swara huyo ana rangi ya kahawia iliyokoza, upande wa juu wa mwili wake ana rangi nyeupe, upande wa chini wa tumbo, anapembe ndefu zilizopinda ambazo zinaashiria kuwa ni ndume.

Kundi la wanafunzi wakiwezekana wa shule ya upili wakiwa kwenye darasa la kompyuta, wanafunzi hawa wameketi mbele ya kompyuta wakionekana wakifanya kazi yao wakijifunza. Wengi wai wamevaa sare za shule zinazojumuisha kiti la bluu na shati la bluu.

Tumbili ambaye akiwa amemushika na kumbemebeleza mtoto wake mdogo. Tumbili mzima ana manyoya ya rangi ya kijivu kijani kijivu, uso mweusi na sehemu ya pua nyeupe na manyoya meupe kwenye mashafu.

Tembo mdogo akicheza au akijipaka udongo wenye rangi nyekundu, tembo huyo yuko katikati akiwa amaeinua mkonga wake akijimwagia udongo kichwani na mgongoni na udogo unaruka hewani.

Twiga watatu katika mazingira ya asili labda katika hifadhi ya wanyama au kituo cha kulelea wanyama, kama vile kituo cha twiga. Kuna twiga wawili wakionekana wakishikana shingo au kupeana ishara ya upendo.

Mfereji mchafu uliochimbwa ardhini ndani yake kukiwa na bomba kubwa la saruji. Bomba hilo linaonekana kuwa sehemu ya mradi wa ujenzi wa miundombinu labda ya maji taka au maji safi.

Wanafunzi kadhaa wakiwa kwenye darasa la kompyuta wakionekana wakijifunza au kufanya kazi kwa kutumia kompyuta. Wanafunzi wanne wa kike ambao wanaonekana mbele wote wakiwa wamevalia sare za shule zinazofanana labda rangi ya bluu wamekaa mbele ya kompyuta.

Mfanyakazi wa usafi ambaye amevaa sare ya kijani kibichi na kofia ngumu ya rangi ya chungwa akikusanya takataka, ameshika mfuko mkubwa wa kahawia na anatumia mkono wake mwingine kuchukua takataka kutoka kwenye rundo kubwa.

Jengo refu la kipekee lenye umbo la duara. Mojawapo ya majengo marefu jijini Nairobi. Jengo hili lina ghorofa nyingi na limejengwa kwa mtindo wa kipekee likiwa na sehemu ya juu inayofanana na nyumba ya nyuki.

Simba wawili ndume wakiwa katika mazingira ya wazi pengine savanna .Simba mmoja amesimama na anapiga kelele huku mdomo wake ukiwa wazi na meno yakiwa wazi. Simba wa pili amelala chini kwenye nyasi na anaonekana ametulia.

Kundi la watu wakiwa wamekusanyika karibu na mto wau mkondo wa maji machafu labda wakichota maji au kuosha vitu. Wanawake kadhaa waaakiwa wameinama au wamesimama ndani ya maji wenye rangi ya kahawia. Wengi wanaonekana wakichota maji kwa kutumia vyombo au wakiosha vyombo vya nyumbani kama vile sufuria na ndoo.

Twiga akichungulia juu ya uzio wa chuma labda kwenye kituo cha kutunza wanayama au hifadhi ya twiga ambaye anaonekana karibu sana akiangalia moja kwa moja kwenye kamera. Ana rangi ya kahawia na manjano zenye madoa.

Eneo la uharibifu au ubomoaji. Kuna mashine kubwa ya kubomoa yenye rangi ya kijani kibichi, ikibomoa jengo au miundo mingine. Kijiko cha mashine hiyo, kimeinuliwa na kinaonekana kubomoa paa la bati. Eneo lote limejaa vifusi na mabaki ya ujenzi.

Kundi la mbuni wakiwa kwenye eneo la wazi lenye nyasi fupi ya kijani kibichi. Kuna mbuni wanne au watano wanaonekana vizuri katikati wakiwa wakiwa wamesimama au wakitembea. Nyuma yao mbali kabisa kuna mandhari ya jiji la kisasa lenye majengo marefu.

Makazi duni au mtaa wa mabanda ambapo nyumba zimejengwa kwa mabati na vifaa vingine visivyo rasmi. Kuna mto mdogo au mkondo wa maji machafu unaopita katikakati ya makazi hayo. Pande zote mbili za mto kuna nyumba nyingine zilizojengwa karibu.

Mandhari ya jiji kubwa likiwa na jengo kubwa la maji au ziwa mbele. Anga lina mawingu meupe yaliyotawanyika na anga la samawati lililowazi. Upande wa kushoto na kulia, kuna miti mingi ya kijani kibichi.

Eneo la nje la jengo kubwa ambalo linaonekana kuwa uwanja wa ndege au kituo cha kimataifa kutokana na bendera nyingi zinazosimama Kuna mistari mingi ya bendera zilizopangiliwa katika eneo wazi.

Mandhari ya bustani au eneo la burudani la mijini, huenda likiwa katika jiji, kutokana na majengo marefu nyuma. Katikati, kuna daraja la chuma lenye rangi ya kijani kibichi, likivuka mto au ziwa ndogo.

Eneo la maafa ya mafuriko ikiwezekana katika makazi duni au eneo lenye watu wengi. Mto wa maji ya kahawia yaliyofurika unavuka katikati ukiwa umejaa takataka na vifuzi.

Mtu akichota maji kutoka kwenye chanzo asilia. Mtu huyu amevaa kofia na shati jeupe na anashika ndoo tupu akiitayarisha kuuza maji. Ndoo nyingine nyeupe iliyojaa au nusu jaa inaonekana chini kushoto kwa picha.

Makazi duni au mtaa wa mabanda unaoonekana. Kuna njia nyembamba yenye matope na maji machafu yanayotiririka katikati ikipita katikati ya nyumba ndogo zilizojengwa kwa vifaa mbalimbali. Paa ya nyumba nyingi zimeezekwa kwa mabati ya kutu na kuta zimejengwa kwa udongo.

Mazingira ya makaazi duni ambapo kuna mkondo mdogo wa maji machafu uliojaa taka na uchafu wa aina mbalimbali. Sehemu za mkondo huo zimejaa mirundo mikubwa ya taka ikiwrmi mifuko ya plastiki, nguo na mabaki mengine.

Picha tatu zinazoonyesha miundombinu ya maji hasa mabomba mapana, pengine ikuhusiana na mradi wa usambazaji maji inayoonyesha karibu na valve kubwa ya bluu inayowekwa kwenye bomba la chuma. Vali hii inaonekana kuwa na utaratibu wa kudhibiti mtiririko wa maji.

Eneo ya maegesho ya magari ya abiria hasa mabasi madogo au matatu ikiwa na shughuli nyingi, kuna matatu kadhaa za rangi tofauti. Kuna moja ya rangi ya bluu na njano upande wa kushoto na lingine la rangi ya njano pekee mbele kidogo.

Mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi labda katika mji wa Kenya. Katika umakini kuna matatu yenye rangi ya pinki na nyeupe likiwa limeegeshwa kando ya barabara; ikiwa kioo cha mbele kumeandikwa God's Plan . Upande wa abiria mlango uko wazi na kuna watu wamesimama karibu nalo.

Shughuli nyingi ya mjini labda karibu na kituo cha mabasi au taksi ndogo za abiria kuna mwanaume amevaa fulana ya usalama yenye rangi ya kijani kibichi na kofia ya bluu.

Mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi katika jiji likiwa na magari ya usafiri ya uma yanayojulikana kama matatu na watu wakitembea. Kuna matatu ya rangi ya chungwa lililoelekea kulia likiwa na mlango wake wazi na limepakwa maandishi mbalimbali ikiwemo jina la ruti au kampuni inayooneana limesimama likiwa linapakia au kupakua abiria.

Mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi, likiwa na matatu ndogo na watu wengi. Kuna matatu ya buluu yenye maandishi Talisman, yaliyopakwa rangi. Matatu hii inaonekana kuwa na abiria ndani na nje.

Ndani ya gari pengine basi ndogo au gari binafsi ikionyesha mandhari ya barabara yenye shuguli nyingi. Mbele ya gari kuna sehemu ya kioo cha mbele kilicho na kifazi cha rangi ya buluu chenye maandishi na picha za rangi ya chungwa.

Mazingira yenye shughuli nyingi mijini labda katika mji wa Kenya kutokana na bango, kuna picha inayopigwa kutoka karibu na dirisha la gari ndogo ya rangi ya fedha ambayo ni kakisi mazingira ya nje kutokana na umakini ni bango kubwa la bluu na nyeupe.

Treni nyeupe yenye mistari ya rangi ya machungwa na zambarau, ikiwa imesimama kwenye reli. Treni inaonekana kupitia uzio wa waya wenye matundu ya almasi unaoonekana mbele na unatoa mtazamo ulio wazi.

Barabara kubwa yenye magari mengi na shughuli za kibiashara ikiashiria kuwa ni eneo lenye msongamano wa magari na watu, labda katika jiji. Barabara hii inaonekana kuwa na njia nyingi na ina magari ya aina mbalimbali.

Msongamano mkubwa wa magari na watu kwenye barabara pana ya mjini. Barabara inaonekana kuwa na vichochoro vingi na magari ya aina mbalimbali yamejipanga foleni yakiwemo mabasi, malori na magari madogo. Upande wa kulia wa barabara, kuna watu wakitembea kando ya barabara.

Mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi katika jiji likiwa na usafiri wa umma na watu. Kuna bango kubwa la rangi ya buluu na kijani kibichi. Bango hili limeandikwa China Tea Sacco na namba two three seven na majina ya maeneo ya China kama Ruiru, Juja na Thika.

Mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi ikiwezakana jijini kutokana na uwepo wa matatu zenye sanaa za kipekee. Kuna matatu mbili zilizopangwa za namba zikiwa zimesimama kando ya barabara. Matatu ya mbele ina rangi ya buluu.

Matatu ya rangi ya chungwa lililoambwa kwa michoro na maandishi mbali mbali likiwa limeegezwa barabarani katika mazingira ya jiji au mji. Matatu haya yanaonekana kua na abiria wanaoingia au kutoka. Juu ya kio cha mbele kumeandikwa Catalanas.

Kituo cha mabasi au kituo cha matatu chenye shughuli nyingi kuna mabasi mawili yaliyosimama moja la bluu na jingine la rangi ya manjano na bluu yakionekana yakibeba abiria. Basi la bluu lina jina Talisman na lile la manjano linaonekana kuwa Evolution .

Barabara kuu yenye magari yakisafiri upande wa kushoto wa barabara. Kuna mstari wa miti mirefu yenye majani mabichi. Barabara yenyewe ina njia mbili tofauti zilizotenganishwa na uzio wa chini wa rangi ya kahawia. Kuna lori jeupe likisafiri upande wa kushoto.

Gari la usafiri wa umma likiwa limeegezwa barabarani matatu hio ina rangingi ya kijivu juu na buluu chini, kwenye ubafu wa matatu kuna bango llenye namba arobaini na saba ikionyesha njia ambayo abiria wanaonekana wakishuka.

eneo lenye shuguli nyingi katika mazingira ya jiji, hasaa sehemu ya kusubiria au kuegezea magari ya abiria ambao ni kwaida, kuna bodaboda ikiwa imesimama na abiria wake, huku namba yake ya usajili ikionekana.

Barabara yenye shughuli nyingi iliyojaa mabasi madogo ya abiria yanayojulikana kama matatu, ambayo yameegeshwa kando ya barabara au yanasubiri abiria. Matatu yote yamepambwa kwa rangi ya michoro mbalimbali; jambo linalofahamika sana kwa usafiri wa umma.

Eneo la barabara lenye magari na watu wengi unaonekana kuwa jiji. Maafisa wawili wa polisi wa trafiki wanaonekana wakisimamia traffic moja amevaa koti la rangi ya njano na mwingine sare ya polisi.

Makutano ya barabara yenye shughuli nyingi labda katika mazingira ya jiji. Kuna ishara ya barabara yenye ppembe tatu nyekundu na alama ya mtu anayevuka barabara ikiashiria kuwa eneo hilo lina kifuko cha watembea kwa miguu.

Basi kubwa la abiria la rangi ya chungwa lililoegezwa karibu na jengo na sehemu ya nyuma ya mabasi kuna jina Tawakal liloandikwa kwa herufi kubwa na pia kuna nembo ya mbele kwenye mabawa mapana. Kulia kwa basi kuna wanaume wawili wakisukuma troli yenye mizigo.

Eneo lenye shughuli nyingi laonekana kama kituo cha magari, watu au soko nchini Kenya, kutokana na vibao vya matangazo. Barabara inaonekana kuwa na maji na unyevu unyevu, ikionyesha labda ilinyesha mvua hivi karibuni.

Matatu mbili yaliyopakwa rangi angavu yakiwa yameegeshwa barabarani. Hii ni taswira ya kawaida ya usafiri wa uma nchini Kenya. Matatu iliyo mbele ina rangi nyeupe, bluu na machungwa ikiwa na michoro ya sanaa.

Makutano ya barabara yenye shuguli nyingi wakati wa mchana labda baada ya mvua, kuna maafisa wawili wa trafiki wakiwa wamesimama kwenye kingo ya barabara katikati ya makutano. mmoja wao anshakilia mwavuli ikionyesha kuwa mvua imenyesha.

Mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi katika eneo la mijini labda kituo cha mabasi au stendi ya matatu. Upande wa kulia kuna mabasi makubwa mawili ya rangi ya buluu na kijani yaliyoegeshwa. Basi la buluu limeandikwa city shuttle na lina namba ya usajili KBR 343.

Mabati ya rangi ya blue yenye graffiti na mapambo mengi ikionekana kuwa katika barabara yenye shughuli nyingi. Inaonekana mbele ina mapambo ya kuvutia na rangi mbalimbali zilizopakwa juu yake.

Matatu ya rangi ya zambarau na njano ikiwa na maandishi Double M Commuter ikiwa imeegezwa kando ya barabara yenye shughuli. Namba ya usajili ya matatu ni KDT 604Q. Mbele ya matatu kuna watu wawili.

Barabara kuu yenye magari mengi labda barabara ya gari au barabara kuu ina njia kadhaa za magari yaliyoelekea pande tofauti. Zimetengenezwa na alama za barabarani na vizuizi vidogo. Kuna magari machache yanaonekana yakisafiri kwenye barabara.

Kituo cha mabasi au eneo la maegesho ya magari ya abiria likiwa na shughuli nyingi na mandhari ya mijini, kuna basi mingi aina tofauti baadhi yaikiwa makubwa na mengine yakiwa madogo, yakisubiri abiria au yakiwa yame wasili. Rangi na miundo ya mabasi, ina tofautiana. Baadhi yakiwa na michoro ya kuvutia.

Eneo lenye shughuli nyingi, likiwa na watu wengi na magari hasaa matatu, inaonekana kama kituo cha matatu ama sehemu ya biashara. Kuna matatu nyeupe iliyojaa abiria na mizigo juu yake, na mabango yanayo sema Molo line safi Nakuru mbele.

Barabara kuu yenye njia nyingi ikiwa na magari mengi yakitembea katikati ya barabara kuna eneo la kijani kibichi. Upande wa kushoto wa barabara kuna reli na kando yake kuna baadhi ya ng'ombe waliolala chini.

Basi la abiria ambalo mara nyingi hutumika kuwa kama matatu. Basi hili lina rangi mbili kuu, kijani kibichi na njano zikiwa zimetenganishwa kwa muundo wa kuvutia. Kwenye kioo cha mbele kuna maneno, seek, upande wa kushoto na hata upande wa kulia.

Mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi inaonekana kuwa katika mji. Tunaona paa la gari la teksi la rangi ya fedha likiwa na ishara ya Taxi ya rangi ya machungwa na nyeupe juu yake. Ishara hiyo inaonekana kuwa imefunikwa kidogo na plastiki.

Barabara kubwa yenye magari mengi na msongamano wa magari labda katika jiji lenye shughuli nyingi, barabara inaonekana kuwa na njia nyingi na pande zote zimejaa magari ya aina mbalimbali. Kuna malori makubwa, mabasi, magari madogo na matatu.

Treni ikisimama au kupita kwenye njia ya reli huku ikipigwa picha kupitia uzio wa waya. Uzio huu unatoa mtazamo wa kipekee na kuongeza hisia ya kina kwenye picha. Treni inaonekana kuwa na rangi nyeupe na mistari ya zambarau na chungwa.

Barabara yenye shughuli nyingi katika mazingira ya jiji inaonekana kama mitaa ya Nairobi, ikiwa imejaa watu, magari ya abiria na mabango ya matangazo. Upande wa kulia kuna matatu mbili zilizoegeshwa kando ya barabara. Moja ina rang ya pink .

Mandhari ya mtaani labda katika jiji lenye shughuli nyingi. Kuna gari la abiria ambalo ni gari lenye rangi ya kijivu na mistari ya njano na buluu. Lina tairi na sahili juu ya vani.

Makutano ya barabara yenye shughuli nyingi katika jiji, ambapo magari na pikipiki zinasubiri taa za barabarani au zikiendelea na safari. Kuna trafiki za barabarani zenye rangi nyekundu, ikionyesha kwamba magari yamesimama.

Treni ya abiria ikiwa imeegezwa au inasafiri polepole karibu na daraja la watembea kwa miguu lililojengwa juu ya reli. Kuna uzio wa waya wenye matundu ambao unafanya picha ionekane kupitia grili.

Basi ndogo la abiria maarufu kama matatu lenye rangi nyeupe. Matatu haya yanaonekana kuwa na chapa ya Toyota na limepambwa kwa michoro ya rangi mbalimbali kama vile machungwa, blue na njano mbele yake.

Mfereji au handaki lenye maji. Kuta za mfereji zimetengenezwa kwa udongo mweusi na maji ndani ya mfereji yanaonekana kuwa na rangi ya kahawai au tope ikionyesha labda yamekusanyika baada ya mvua.

Kundi la watu waliokusanyika karibu na chanzo cha maji labda mradi wa maji au chemichemi ya umma kuashiria upatikanaji wa maji safi. Mwanamke aliye katikati amevaa fulana nyeusi yenye maua na vesti ya kijani kibichi.

Mfumo tata wa mabomba, nyaya na vifaa vingine vinavyowekwa kwenye ukuta wa rangi nyeusi au kijivu iliyokolea. Kuna mabomba makubwa na madogo, baadhi yakiwa yamepinda na kuunganishwa pamoja, na yote yanaonekana kuwa yametali.

Barabara ya udongo iliyo na shimo na matope ishara ya miundo mbinu isiyo tosheleza. kuna baadhi ya maji machafu na takataka zimetapakaa ardhini zikionyesha ukosefu wa usafi.

Kiwanja kikubwa cha kiwanda kinachoonekana kuwa kiwanda cha chuma au chenye shughuli nzito za metal kutokana na miundo mikubwa ya chuma na mabomba makubwa yenye kutu. Muundo mkubwa ulio upande wa kushoto ni jengo refu la chuma.

Lori kubwa la taka likiwa limejaa mifuko nyeupe yenye taka likisimama kando ya barabara katika eneo la mijini. Lori hilo lina rangi ya bluu na nyeupe na limebeba ujumbe kwenye upande wake unaosema, let us make Eastleigh safe and clean.

Mandhari ya mtaa yenye nyumba na vibanda vilivyojengwa kwa vifaa mbalimbali ikionyesha hali ya maisha ya kiuchumi ya chini. Upande wa kushoto kuna vibanda vilivyojengwa kwa mbao na mabati na baadhi yao yamefunikwa na tupai.

Pampu ya maji ya zamani ya chuma yenye kutu iliyo katikati ya mandhari ya ardhi. Pampu hiyo inaonekana kuwa imetengenezwa kwa chuma kizito cha pinda mpini ya mkono unaotumika kusukuma maji. Rangi yake ya kahawia iliyokolea inaonyesha kuwa imetumika kwa muda mrefu.

Eneo la ujenzi au mradi wa kuchimba ambapo ardhi imechimbwa na kuwacha mtaro au handaki. Kuna sehemu ya mashine kubwa ya ujenzi inayoonekana kama mchimbaji, inaonekana kwenye sehemu yake ya machungwa.

Rundo la mabomba ya plastiki yanayoonekana kuwa ya PVC,yenye rangi nyeupe au kijivu jepesi. Mabomba haya yana ukubwa na kipenyo tofauti yakiwa yanawekwa juu ya uso wazege au sakafu.